Hii ni sehemu ama yadi yakuuza magari , yadi hii inamilikiwa na kampuni ya Mercedes Benz watu hutembea kwa sehemu hii ili waweze kununua gari.

Hili ni tangazo la bima bima hili ni la Madison general insurance bima hili linasimamia mambo kama ya ajali kwenye tangazo hili wameeka jinsi ya kutafuta bima hili.

Hili ni tangazo la bima. Bima hili ni la Shimini Insurance Company . Bima hili linasimamia mambo kama vile ya ajali. Kwenye tangazo hili wameweka namba ya simu ambayo mtu unaweza piga ili uweze kupata bima hii.

Hili ni gari ndogo, gari hili ni la kibinafsi. Watu ambao humiliki gari hutumia gari kwa kazi mbali mbali kama vile, kusafiri, kwenda kazini na pia wanaweza kutumia gari kwa matembezi.

Hapa Ni sokoni ,Soko hili wanauza nguo aina ya mtumba ,mnunuzi anapita kando akiangalia ili aweze kuchangua nguo ambazo anaweza kununua.

Hili ni duka kwenye duka hili wanauza mirungi. Mirungi ni majani ambayo watu hutafuna ili kuwasisimua tunamwona mtu ambaye ananunua mirungi kwenye duka hili.